Hiki ni kiwanda. Kwenye kiwanda hiki kuna shughuli tofauti tofauti zinaendelea na kando yake kukiwa na viwanda vingine ambavyo vinatengeneza bidhaa tofauti tofauti na kukiwa na barabara ambazo zinaelekeza ndani na nje ya viwanda hivi.

Hiki ni kiwanda. Kwa kiwanda hiki, kuna shughuli tofauti tofauti zinaendelea. Kimezingirwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi na kando yake kuna barabara yenye kuelekeza nje na ndani ya kiwanda hiki.

Hiki ni kiwanda. Shughuli tofautitofauti inaendelea katika kiwanda hii, nje yake kukiwa na kiwanja kikubwa na barabara ya kutoka na kuingia ndani ya kiwanda hiki nako kando kukiwa na milima.

Huyu ni mnyama anayeitwa simba. Mnyama huyu hupatikana kwenye mbuga za wanyama na hula wanyama wenzake. Mnyama huyu huvutia watalii ambao huja na kumwona.

Huyu ni simba na anapatikana kwenye mbuga za wanyama. Mnyama huyu hula nyama na amezingirwa kupitia ua.

Hawa ni maafisa wa mazingira. Maafisa hawa wameshikia mti wa rangi ya kijani kibichi, na chini yake wamechimba shimo kwa minajili ya upanzi wa mti huo.

Huyu ni mnyama aina ya mbogo. Mnyama huyu hupatikana kwenye mbuga za wanyama, na hula nyasi. Mnyama huyu huja kuonwa na watalii. Kando yake kukiwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni wanafunzi, wanafunzi hawa wengine wameshikilia miche kwenye mikono yao tofauti tofauti. Na mbele ya wanafunzi hawa kukiwa na mwanafunzi mmoja aliyeinama na mmoja mwingine ambaye ni mwalimu, wakiwa wamepanda mche wanamshikia.

Hawa ni afisa wa mazingira. Maafisa hawa wamechimba shimo na kupanda mmea. Mmea huu wanaufukia na kuunyunyizia maji kupitia mtungi. Kando yake kukiwa na miti tofauti tofauti ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni barabarani kwenye barabara hii twiga anapita huku gari likiwa limesimama ili kumpisha twiga apite, kwenye barabara na kando yake ukiwa na nyasi mbele ya gari hii pia na nyumba za aina ya ghorofa ya kupangisha.

Huyu ni twiga. Twiga huyu anakula mti ulioko mbele yake wa rangi ya kijani kibichi na hupatikana kwenye mbuga za wanyama. Nyuma yake kuzingirwa na nyumba aina ya gorofa ya kupangisha.

Huyu ni mjusi. Mjusi huyu ana rangi ya machungwa kwenye kichwa chake na rangi ya samawati kwenye mwili wake. Mnyama huyu hula wadudu.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa, wamevalia shati nyeupe na fulana ya rangi ya samawati. Wamekaa na mbele yao kuna meza. Na juu ya meza kuna tarakilishi ambayo wanafunzi hawa wanatumia kusomea.

Hawa ni swara. Wanyama hawa hupatikana kwenye bunga za wanyama na hula nyasi na kando yao kuna mti mmoja mkubwa wenye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili limezingirwa na ua na lina nyasi ya rangi ya kijani kibichi na kando kando kuna miti pia ya rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni wanyama wanaojulikana kama twiga. Wanyama hawa ni wawili na chini yake kuna nyasi. Wanyama hawa hupatikana kwenye mbuga za wanyama na hula matawi kando yake kukiwa na nyumba za aina ya ghorofa.

Huu ni msitu na kwenye msitu huu kuna miche iliyopandwa na miche hii inanyunyiziwa maji kwa minajili ya kuendelea kukua isikauke ili kutunza mazingira.

Hawa ni twiga, Twiga hawa hupatikana kwenye mbuga za wanyama na hula matawi, wanyama hawa uvutia watalii kuja kuwaona ,nyuma yao ukiwa na miti tofauti tofauti ya rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni ndovu, hawa ndovu upatikana kwenye bunga za wanyama na uwavutia watalii kuja kuwaona na kando ya ndovu hawa kuna mtungi ambao ni wa rangi ya samawati ambao una maji ndani yenye ndovu anakunywa.

Hii ni mkutano. Watu wamekutana na wamekaa na wapo chini ya mti kwa kivuli na kando yake ikiwa na magari.

Hawa ni watu wanachota maji kutoka kwa mfereji na kuweka kwenye ndoo na mitungi. Na kando yake, kuna nyumba ambayo imetengenezwa kupitia mabati.

Hapa ni shuleni na kwenye shule hii wanafunzi wawili wenye wamevalia rangi ya nyekundu na shati nyeupe wanapanda miche kwa minajili ya ukuzaji bora wa mazingira.

Hiki ni kiwanja. Kiwanja hiki ni kikubwa. Kando kando yake kuna miti mirefu na chini ya miti hiyo kuna nyumba tofauti tofauti zinazoishi watu.

Mashine yenye rangi ya machungu inachimba mtaro na mtaro huo ndani kuna watu wawili. Mmoja amevalia nguo nyekundu na mwingine amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna mtu mmoja naye nyuma yake kuna gari lenye rangi ya samawati.

Hii ni barabara iliyonyooka. Barabara hii kando kando iko na miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi. Barabara hii inapitisha watu tofauti tofauti kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Huyu ni simba ambaye amefungiwa kwa uzio kwa minajili ya watalii kuja kuwaona, na kuna mkono ambao umeshika uzio uliomfungia simba huyu.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama twiga. Mnyama huyu huwa mbugani na huvutia watalii, kando yake kukiwa na beseni ya maji na mnyama huyu hula matawi au nyasi.

Hii ni mbuga ya wanyama. Mbuga hii huwa na wanyama tofauti tofauti. Kuna ndovu wapo barabarani wanatembea. Kando ya ndovu hawa kuna gari la watalii na kando ya ndovu hawa pia kuna kidimbwi cha maji.

Hizi ni nyumba nyingi. Nyumba hizi paa zake ni za aina ya mabati. Kando ya nyumba hizi kuna milima na miti mingi ya kijani kibichi na kwenye nyumba hizi katikati kuna milingoti ya stima.

Hawa ni watalii ambao huja na kuona wanyama tofauti tofauti. Wapo mbele ya twiga watatu. Wanawaona huku wengine wakiwalisha.

Hawa ni pundamilia wawili, mmoja wao akiwa anakula nyasi na mwingine amesimama nyuma kukiwa na majumba marefu ya ghorofa ya kupangisha.

Huyu ni chui ako kwa nyasi akikunywa maji kutoka kwa kidimbwi. Na juu yake kuna mti, nyuma yake kuna uzio ambao unamzuia kufika katika nyumba zilizo nyuma ya uzio.

Huu ni mto. Mto huu umejaa taka ndani ya maji. Watu wapo kando kando wakitoa uchafu huu ndani ya maji kwa minajili ya kuusafisha. Kando ya watu hawa kuna nyumba zenye paa ya mabati.

Kuna mtu amevalia surupwenye ya rangi ya kijani kibichi ako na kofia nyeupe. Mbele yake kuna ndovu ambaye anailisha ndovu hiyo kupitia chupa. Kando yake kuna miti.

Huyu ni mnyama anayejulikana kama fisi. Mnyama huyu hula mizoga. Amesimama na kandokando yake kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni vijana wako nje ya nyumba. Wamesimama katikati yao kukiwa na toroli ambayo ndani wameweka fagio wengine wao wakiwa wamevaa glavu kwenye mikono zao. Wanajadiliana jinsi ya kusafisha mazingira.

Hili ni gari moshi, gari moshi hili ni la kubebea watu kutoka upande mmoja hadi mwingine. Kando yake kukiwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi na pia kando yake kukiwa na nyaya.

Hiki ni kituo kidogo cha garimoshi. Kwenye kituo hiki, kuna barabara kando yake, na kuna miti ya rangi ya kijani kibichi.

Gari iko kwa barabara na kando yake kuna ukuta wa daraja la juu. Mbele yake kuna nyumba za kupangisha na miti iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Haya ni magari, magari haya ni ya aina ya basi, yapo barabarani kwenye msongamano wa magari nyuma yake kukiwa na nyumba za aina ya ghorofa za kupangisha.

Magari ambayo yanaelekea sehemu tofauti tofauti yapo kwenye makutano ya trafiki nao trafiki ambao wamevalia koti la kijani kibichi na kofia nyeupe wako kwenye barabara ili kuwaelekeza yanapokwenda.

Huu ni mtaro, mtaro huu umechimbwa kwa minajili ya kuweka maji taka na mbele yake kuna mashini ya kuchimba mtaro huu ambao inaendelea kuchimba.

Huu ni mtaro uliochimbwa kwa minajili ya kuweka maji taka. Maji haya huwekwa huku ili kusubiri au kungoja kunyunyiziwa dawa yasije yakaadhiri mazingira .Kando yake kuna miti na milingoti ya stima pia yenye nyaya za kupitisha umeme.

Hizi ni mifereji ambazo zimefungwa kwa mfumo wa mviringo mviringo. Fereji hizi zimepangwa kwa minajili ya kuuzwa au kusafirishwa kwa makazi ama mahali zinapotumika.

Ni mtaro ambao uko na maji chafu. Maji haya huekwa kwa mitaro hii ili kuwekwa dawa kabla ya kuachiliwa au kutumiwa tena.